Kompyuta mpakato ina maandishi e-learning katika nukuu kwenye skrini yake. Inawakilisha matumizi ya teknolojia katika elimu. Inadhirisha jinsi wanafunzi na walimu wanaweza kutumia vifaa vya kidijitali kama kompyuta na intaneti kupata maarifa bila kuwa darasani kimwili.

Kundi la watoto wamekaa sakafuni na kucheza na vitalu vya rangi. Watoti hawa wanaonekana kujishughulisha na shughuli hiyo. Mtoto mmoja anaonekana kuwa na sifa za ugonjwa wa down .Ujumuishaji ni muhimu katika mazingira ya kujifunzia hasa na watoto wenye mahitaji maalum.

Watu wanaonekana kushiriki katika shughuli ya upishi jikoni miongoni mwao kuna mtu mmoja mzee aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu katika muktadha wa elimu ya mahitaji mahalum ni muhimu kujumuisha wanafunzi au watu wenye ulemavu katika shughuli za za vitendo kama upishi ili kuwapa ujuzi wa maisha na kuongeza hali ya kujiamini.

Watoto wawili wanaonekana kutabasamu. Mtoto mmoja ana ngozi nyeusi na nywele nyeusi. Mtoto wa pili anaonekana kuwa na ualbino hali inayotambulika kama kukosa rangi. Amevaa kofia nyepesi kichwani. Ni jukumu yetu kama jamii kutoa ujumbe wenye nguvu kuhusu ujumuishaji na kukubalika kwa watoto ambao wana mahitaji maalum.